Hawa ni washidanaji, wanashidana kupeleka meli. Isitoshe, mwenye anashidana huyu mwanamke yeye ni kiwete anasukumwa na hiyo kiti ambaye iko na mguu.

Kitabu hiki ambacho ni kitabu cha darasa la saba, shule ya upili ambacho kimeandikwa na jamaa kwa jina la Longhorn inatufunza mambo kuhusu tarakilishi sisi kama wakenya.

Alama hiki kinatafsiri ya kwamba Wakenya au serikali ya Kenya inasimamia watoto na wananchi ambao ni bubu, ambao wako na shida ya kuisikia. Serikali imefanya kazi kufungua mashule za kufunzwa na walimu bubu ili wanafunzi bubu wapate.

Hapa kuna ambao ni kiwete wanatembea gari za kiwete au kiti ya kiwete kusukuma lakini bado wanasemekana wanataka kucheza mchezo inayoitwa boxing ya nguvu . Jamaa ambaye amevaa nguo nyeupe na kofia nyeupe ni mkurugenzi mstaafu wa Nairobi

Hapa kuna alama ambayo inaonyesha ama inapeana ujumbe. Ujumbe hiki inasemekana ya kwamba mahali hii mshale inaangalia ni ofisi au hio upande ni ofisi ya shule ya upili.

Huyu ni waziri mkuu wa elimu, anadhibitisha ya kwamba mitihani inayokuja ya kidato cha nne. Serikali haina pesa ya kusimamia hiyo mtihani. kwasababu hiyo wanafunzi hawatafanya mtihani.

Mtu huyu ambaye ni kiwete anafrika nzuri sana yakupeleka meli na kushindana na watu wengine ambao wakona mguu na wengine viwete kwa maji naye akona ujuzi ya kuendesha meli hiki ambao kinakaa ndege

Hii ni mtihani ya darasa la kwanza shule ambaye ya vijana. Mtoto huyu amejaribu juu na chini na kupita mtihani ilhali akona makosa kidogo kidogo ambayo anafaa kurekebisha.

Hawa watu wanaume wote wamevaa nguo inayonyesha alama ya bendera ya jamhuri ya Kenya, ina taafsiri yakwambaa wao ni wakenya na bado ni wachezaji wampira ya mguu wa kandanda lakini shida yao bado ni viwete wanatembea na chuma.

Hapo kuna vyenye watu hufunzwa kuandika. Wanafunzi wadogowadogo wa darasa la kwanza, wanatumia ubao hiki nyeupe kuandika au kufunzwa jinsi ya kuandika mwandishi bora.

Mlango hii ambaye ni maridadi ni mlango ya kidato cha kwanza ya raa. Kidato hichi kimejengwa maridadi na serikali. Wanafunzi wanajifunia kusoma kwa darasa ambayo inayowezesha.

Wanaume hawa wakiambiaji kwa jina ya Samuel Mushai na mwenzake ambaye anaitwa Jane Kipchuma ni wakiambiaji ambao wanawakilisha nchini Kenya wakati dunia imekuja kushindana upande wa mbio.

Hiki ni mchoro na kitabu kimoja ambao wanafunzi watoto wadogo wa darasa la kwanza hujifunza kuchora na kuandika. Vitabu hizi zinanunuliwa sokoni kwa bei nafuu na zinapatikana kila mahali.

Hapa kuna ujumbe mmoja ambaye inatafsiri vitu ambayo zinafanyangwa ndani ya darasa hiki. Hii mlango nyekundu ni mlango ya darasa ya shule ya upili. Inasemekana yakwamba ukiingia humu ndani, kusoma ni raha husumbuki nayo.